Bustani safi ya shule iliyopandwa kwenye manyasi ya kijani kibichi, ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe na 𝑖na michoro kama ya twiga na ndovu.